Kwenye kituo cha Huduma Centre, wahudumu wawili wakimhudumia mwananchi ameketi kwenye kiti kuna tarakilishi then kuna kiti ya kusubiria kuhudumiwa.

Kwenye ofisi za serkali wanainhi wamekaa kwenye viti vya mapokiziwakisubiri kuhudumiwa wananchi hawa ni wengi zaidi kula mtu ako na karaatasi mkononi.

Kwenye kituo che serikali, wanachi wametia foleni, ili wawezi kuhidhinishwa ili kuchukua pasipoti zao. Na hapo mhudumu anawahudumia kwenye pasipoti.

Uwanjani mashabiki wa timu ya Tusker, wamevaa jazi za yellow , wanaishangilia timu yao ili kueneza na kushinda kwenye mataji mengi katika msimu huo.

Kwenye ofisi za serikali raisi Wiliiam Ruto akiwa na naibu wake pamoja na jaji mkuu Maraga akiwa na manaibu wajaji wenzake.

Kwenye kituo cha serikali ambapo kuna vitambulisho vya kitaifa vimewekwa kwenye vikundi tofautitofauti kulingana na tarehe za usajili na nambari ili kuwapa wakenya.

Katika jengo la NCA wafanyakazi wameketi kwenye viti wakiangalia matarakilishi yao pembeni mna viti vya mhudumu Pamoja na mteja wafanyakazi wengine hawajaingia bado kazini.

Mashabiki wa timu ya Kenya, wakiwashabikia wachezaji kwenye kipute uwanjani, ili waendeleze ushindani mkali kuibuka na mataji mengi, katika mechi.

Mashabiki wamefurahia kwenye uwanja wa mpira, wengi wao wamevalia nguo ambazo ni za bendera ya rangi ya Kenya, wengi wao wako na kofia wengine wako na vuvuzela ili kushangilia timu zao.